Hili ni chafu iliyojaa mimea ambayo inaonekana kuwa shamba la Hydroponic . Mimea hio imepangwa vizuri ndani ya chafu ikionyesha mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea inakuzwa bila udongo.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic . Kuna mimea midogo iliyopandwa kwenye mabomba meupe ikipata virutubisho kupitia maji baadala ya udongo. Mimea imepandwa kwenye mabomba yaliyopangwa kwa usawa ambayo ni sehemu ya mfumo wa hydroponic . Chini ya kushoto, kuna chombo kubwa cha rangi ya kahawia kilichoonekana kuwa tangi la maji.

Hizi ni mimea mbali mbali zikiwemo mimea inayo pandwa kwenye sufuria na mengine ina pandwa kwenye chombo kikubwa cha beseni. Kuna majani makubwa na madogo na baadhi ya mimea inaonekana kuwa na maua madogo meupe. Mazingira yanaonekana kuwa ya bustani au eneo la kupanda mimea.

Hili ni kilimo ya hydroponic .Inaonyesha bustani iliyoinuliwa yenye mimea mbalimbali. Bustani hii inaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone na pia kuna bomba la kijani linaloelekea chini ya bustani. Nyuma ya bustani, kuna ukuta wa matofali na chungu cha maua upande wa kushoto.

Hili ni mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea inalimwa bila kutumia udongo. Mimea hii imewekwa kwenye vifaa vinavyoelea juu ya maji yaliomo kwenye ndoo za rangi ya chungwa na mizizi yake inaonekana ikiingia kwenye maji hiyo.

Hili ni shamba la kisasa la kilimo cha hydroponic ambapo mimea ya letule zinakuzwa bila udongo. Inakua katika mabomba meupe yanayopangwa kwa safi chini ya muundo wa chafu unaotoa kivuli na kinga.

Huu ni mfumo wa haidroponiki unaotegenezwa kwa kutumia mabomba ambapo mimea midogo imepandwa na inakua vizuri. Mfumo huu unatumia nafasi kidogo ama unaonekana kuwa mzuri kwa kilimo cha mjini au maeneo yenye nafasi chini.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic , ambacho ni njia ya kukuza mimea bila kutumia udongo, badala yake, inatumia maji ya virutubisho. Mfumo huu, una rafu zenye viwango kadhaa, zikiwa na mashimo ambapo mimea midogo imepandwa na mzizi yake ikipokea virutubisho kutoka kwenye maji yanayozunguka.

Huyo ni mwanaume yuko ndani ya chafu kubwa iliyojengwa kwa muundo wa chuma na kufunikwa kwa nyenzo ya wazi. Ndani ya chafu kuna safu za mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa ambayo yana mimea midogo inayokua ndani yake. Inaonyesha mfumo wa kisasa wa kilimo unaowezesha kilimo uendelevu na uwezekano wa wa uzalishaji wa mazao mwafaka.

Huu ni mfumo wa kilimo ya Hydriponic ambao mimea inakuzwa bila udongo badala yake inategemea maji ya virutubisho yanayopita kwenye mabomba yenye imepangwa wima. Mfumo huu inatumia mbinu ya Deep Nitrogen au Deep Flow ambapo maji yanazunguka kuipa mimea virutubisho muhimu.

Hili ni mimea aina ya lettuce ikikuzwa kwa kutumia mfumo wa hydroponic ambapo mimea inakua kwenye maji yenye virutubisho badala ya udongo. Inaonekana kuna kontena mbili zilizojaa maji na mimea midogo kadhaa imepandwa juu yake.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mabomba ya PVC , yaliyopangwa kwa safu. Mfumo huu unaonekana kutumika kwa jili ya kilimo cha mimea kama vile narkotini.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea inakuwa bila udongo. Mimea imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa yakiwa yamepewa na miundo ya mbao. Mfumo huu unaruhusu mimea kukua kwa kutumia maji yenye virutubisho badala ya udongo.

Huu ni shamba la hydroponic ambalo linaonyesha safu ndefu za mimea za letule ziliokua kwenye mabomba meupe chini ya paa la kivuli. Mimea inapandwa bila udongo.

Hili ni mfumo wa hydroponic wenye mimea midogo iliyopandwa kwenye mabomba meupe. Kuna mimea kadhaa inaonekana kuwa ndani ya mishimo kwenye mabomba hayo, na pia kuna vifaa vinavyoonekana kama vikombe vya kupanga bandia au sehemu, mfumo wa umwagiliaji upande wa kulia.

Huu ni ndani ya chafu yenye paa la blue linaonekana wazi. Ndani yake kuna mistari mirefu ya mimea iliyopandwa, labda mimea ya bustani au mazao mingine, na njia ya udongo, katikati inayoelekea mbali.

Huyu ni ng'ombe wa maziwa, wakiwa ndani ya zizi kubwa la kisasa. Zizi linaonekana kua na nafasi nyingi na miundo ya chuma, inayowatenganisha ng'ombe, na kuna mfumo wa uingiziaji hewa juu.

Hawa ni kundi la watu kadhaa wakiwa wamekusanyika karibu na rundo kubwa la matunda au mbegu zinalofanana na kahawa au matunda mengine yanayosindikwa. Watu hao wanaonekana kuwa katika mazingira ya nje labda karibu na jengo dogo. Baadhi yao wanashughulika na matunda hayo labda wakipanga au kuyachambua.

Hawa ni kundi kubwa la ng'ombe wa maziwa wakiwa wamefungiwa ndani ya zizi au eneo maalum ya kufungia. Ng'ombe hao wana rangi nyeusi na nyeupe wakiwa wamesimama karibu karibu, labda wakisubiri kulishwa au kufunguliwa. Mazingira yanaonekana kuwa ya shamba la kisasa la maziwa.

Hilki ni kilimo cha kiwanda. Inaonyesha chafu au nyumba ya wavu, inayotumika kwa kilimo. Muundo huu ni mweupe umewekwa kwenye eneo la kilimo ikilinda mimea iliyopandwa ndani yake. Mimea inaonekana nyuma ikionyesha mazingira ya mashambani.

Hawa na kundi kubwa la kuku. Inaonekana wakiwa katika panda la kuku au shamba la kuku. Kuna kuku wengi wa kawia na weusi na pia kuna vifaa vya kulisha na kunywea maji vinayoonekana katikati ya kuku. Inaonekana kama shamba la kuku lenye kuku wengi.

Huyu ni mkulima, ndani ya chafu, anayechunguza mimea ya nyanya iliyopandwa. Mkulima huyu amesimama katikati ya mimea mirefu ya nyanya, baadhi yake ikiwa na matunda yasiyoiva. Mazingira yanaonyesha mfumo wa kilimo cha kisasa cha chafu, inachotumika miundo ya kusaidia ukuaji wa mimea na labda kudhibiti hali ya hewa wa umazoea bora.

Hawa ni kuku wengi katika banda la kuku likiashiria shamba la kuku au ufugaji wa kuku wamekusanyika pamoja jambo linaloashiria ufugaji wa kibiashara au kwa idadi kubwa.

Huu ni vitunguu vingi vyekundu vikiwa vimerundikana na mtu akimwagilia vitunguu zaidi kwenye rundo hilo kubwa. Mandhari ya nyuma iko na msitu ikionyesha miti mingi na anga ya bluu yenye mawingu machache.

Hizi ni mimea ya nyanya iliyojaa matunda. Mengine yakiwa yameiva na mengine bado mabichi. Mimea hio inaonekana imepandwa shambani, na kuna majani makavu chini yake.

Hili ni kilimo ya viwanda. Inaonyesha shamba kubwa la kabeji nyeupe iliyopandwa kwa safu. Kabeji ni kubwa na ina majani mengi na inaonekana kuwa tayari kwa mavuno. Kuna nyumba ndogo au kibanda kilichoonekana nyuma ya shamba na miti na mimea mengi pia inaonekana.

Hili ni mimea midogo iliyopandwa kwenye safu ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mirija ya umweagiliaji umewekwa karibu na kila mmea, ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo. Mimea inaonekana kuwa na afya na udongo unaoonekana kuwa umetayarishwa vizuri kwa kilimo.

Hii ni kilimo, mfumo wa umwagiliaji. Inaonyesha mabomba nne meupe inayomwagilia maji mengi yanayotiririka kwa nguvu kwenye mfereji au mkondo wa maji. Maji hayo yanaonekana kutumika katika umwagiliaji au usambazaji wa maji katika eneo lenye mimea au udongo mweusi.

Hili ni shamba lenye mimea iliyopandwa kwa safu ndefu na zilizopangwa vizuri. Kuna njia za udongo wazi katika safu za mimea. Mimea inaonekana kuwa katika hatua za mwanzo za ukuaji. Mandhari inaonekana kuwa wazi chini ya anga isiyo na mawingu mengi. Ni mlima au viilima vidogo vinaweza kuonekana kwa umbali kuelekea upeo wa macho.

Huu ni shamba kubwa la kilimo lenye udongo mwekundu iliyotayarishwa kwa ajili ya kupanda. Kuna mistari iliyopangwa vizuri ya mimea michanga au vipandikizi na mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiwa umewekwa kando ya mistari hio.

Hili ni shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu, likitumika mfumo wa umwagiliaji wa matone. kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo na unaosaidia kuokoa maji.

Hili ni shamba lenye mimea iliyopandwa kwa safu chini ya wavu wa kivuli. Kuna mabomba ya umwagiliaji wa matone yaliyotandazwa kando ya safu za mimea yakionyesha mfumo wa umwagiliaji wa kisasa. Udongo unaonekana kuwa imelimwa na ilitayarishwa vizuri kwa ajili ya kilimo.

Huu ni mimea inayofanana na letule au tumbako iliyopandwa kwenye kitanda cha bustani. Kuna bomba la maji ya umwagilia inapita katikati ya mimea likionyesha mfumo wa umwagiliaji. Mimea ina majani ya kijani kibichi na inakua vizuri kwenye udongo.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa kwa ajili ya miche ,mfumo huu unatumia mabomba yenye matone madogo madogo kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mmea ,kuhakikisha miche inapata maji ya kutosha na kwa ufanisi.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba, unaonekana kuna mabomba mawili marefu yaliyolala chini kwenye udongo yakiwa na vifaa vya kudhibiti mtiririko wa maji na viunganisho. Mfumo huu unatumika kutoa maji moja kwa moja kwenye mzizi wa mimea.

Huyu ni mtu mwanaume, anayefanya kazi shambani, akiwa anarekebisha mfumo wa umwagiliaji, wa kutumia mabomba. Mabomba meusi yameunganishwa chini, yakionyesha mfumo wa umwagiliaji, unaotumia kutoa maji shambani.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumika shambani. Mtu anaonekana akifanya kazi na mabomba ya umwagiliaji katika shamba lenye mimea. Ikiwezekana mboga au mazoea mengine. Mfumo huu unasaidia kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Huu ni mmea mdogo unaoonekana kama dambo au mboga nyingine ya jamii, ukiwa umepandwa kwenye udongo. Karibu na mimea, kuna bomba la umwagiliaji wa matone, lililowekwa chini, likionyesha mfumo wa umwagiliaji wa mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji shambani. Maji yanatirika kutoka kwenye mabomba kubwa likiwa linanyeshea mimea iliyopandwa pengine mahindi au nyasi. Mimea kijani kibichi inaonekana kama mahindi au nyasi ya nappier imepandwa kwa safu shambani na inawashiwa na maji hayo.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji, inayoonyesha mabomba ikipita chini ya mimea. Mimea ni aina ya longivities spinach yenye majani mabichi yanayofanana na marahagwe mabichi. Mimea hii imetoshwa kwenye udongo labda katika shamba ndogo au bustani.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Kuna mimea midogo iliyopandwa kwa safu na mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone yamepangwa kando ya safu hizo yakitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Hii ni kilimo mfumo wa umwagiliaji. Inaonyesha shamba la mtama. Mimea imepandwa kwa mistari, na kuna mfereji wa maji katikati ya mistari. Maji yanatiririka kwa mfereji huo.